Chumba kinachotumika kwa ajili ya matibabu hasa ya meno, mgonjwa amelazwa kitandani, huku madaktari wawili wakiume na wakike wakimchunguza kwa kuingiza vifaa viwili ndani ya kinywa chake ili baadae kugundua changamoto yake na kumpatia huduma.

Chumba kinachotumika kutoa matibabu hasa ya meno, mgonjwa ameketi kwenye kiti huku daktari amesimama na vifaa vyake ameviingiza ndani ya kinywa chake ili kugundua tatizo na baadae kumpatia huduma.

Chumba cha hospitalini kinachotumika kwa ajili ya matibabu hasa ya meno, tayari kimefunguliwa mgonjwa amelazwa juu ya kitanda, huku madaktari wawili mmoja akimulika na mwingine ameingiza vifaa ndani ya kinywa chake ili kumkagua, kuchunguza na badae kuligundua tatizo lake.

Mwanaume mjasiriamali mdogo, akizishusha chupa za maji na soda kutoka kwenye gari, baada ya kuzunguka huku na huku ili kuweza kuzikusanya na baadae kwenda kuwauzia watu wa viwanda, wanaokwenda kuzichakata na baadae kupata vyombo vipya.

Mwanamke mkulima akiwa shambani kwake, huku ameibeba samadi inayotokana na wanyama mikononi mwake akiimwaga shambani, ili kuweza kusitawisha mazao yake, na baadae kupata mengi ya biashara.

Mwanaume ameketi ndani ya hospitali, huku vifaa maalumu vikiwa vimewekwa mkononi mwake, vikiunganishwa na mashine iliyopo mezani ili kumfanyia ukaguzi, kugundua tatizo lake na baadae apate matibabu.

Wagonjwa mbalimbali wapo hospitalini, wazee kwa vijana wameweka foleni, kila mmoja akinyanyuka kwa wakati wake na kwenda kumuona daktari kumpa maelekezo aliyopewa na baadae kufanyiwa vipimo.

Chumba maalumu kwa ajili ya upasuaji, mgonjwa amelazwa kitandani huku amezingirwa na madaktari wengi, na taa inayomulika wakati wakiendelea na zoezi la kumhudumia.

kijana wakiume muhudumu wa afya akiwa amevalia mavazi yake ya kazi mwanamke akiwa amesimama mbele yake akiendelea kumchunguzaa ili baadae kugundua tatizo lake na kumpatia matibabu.

Mhudumu wa afya akiwa ndani ya chumba cha madawa, huku akisoma karatasi ya mgonjwa kwa umakini ili aweze kumpatia dawa sahihi ambazo ameandikiwa na daktari, na baadaye kupata matibabu anayohitaji.

Mwanamke daktari wa afya ya akili ameketi huku ameshika daftari na kalamu. Akiendelea kuyaandika maelezo ya kina ambayo mgonjwa anampatia ili kugundua tatizo lake, na baadae kumpatia matibabu yaliyo sahihi.

Chumba kinachotumika kwa ajili ya matibabu ya watoto wakiwa na mama zao, wengi wamejaa ili kuendelea kupata huduma mbalimbali ikiwa ni pamoja na chanjo inayowasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali.

Daktari anayehusika na watoto, akiwa ameketi na mama ambaye anampatia mafundisho na maelekezo ya kutosha ya namna ya kumlea na kumpatia vyakula vyenye virutubisho ili mtoto akue katika afya bora.

Chumba cha hospitalini kinachojihusisha na matibabu hasa ya meno. Mgonjwa amelazwa kitandani huku wahudumu wawili wakiwa wanamchunguza kwa kuingiza vifaa ndani ya kinywa chake, ili kugundua tatizo lake na baadaye kumpatia matibabu.

Daktari wa watoto akiwa amevalia mavazi yake pamoja na barakoa, akiwa mbele ya wanawake wengi waliobeba watoto wao, akiendelea kuwapima uzito ili baadae kuweza kujua maendeleo yao.

Chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya matibabu ya watoto, tayari mmoja amening’inizwa kwenye mashine maalumu ya kupimia uzito, ili kujua maendeleo yake, na kama kuna tatizo lolote la kiafya alilonalo.

Wodi maalumu kwa ajili ya watoto. Mama aliyetoka kujifungua amembeba kichanga wake mikononi mwake, akiendelea kumpatia maziwa kuhakikisha anakua katika afya bora.

Wahudumu wa afya walioweka kambi mtaani, wakiendelea na zoezi zima la kuwachanja wananchi ili kuhakikisha wanapata kinga dhidi ya magonjwa mbalimbali hasa yale yanayoambukiza.

Wahudumu wa afya wakiwa wameweka kambi mtaani, katika zoezi la kuwapatia watoto wadogo chanjo inayowasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali kama vile surua inayopelekea kupata ulemavu.

Moja ya dawa inayotumika kiasili aina ya alovera, imepandwa na imemea vizuri, ikiendelea kustawi na baadae kutumika kuponya magonjwa mbalimbali, ikiwemo homa kali hasa kwa watoto.

Dawa mbalimbali za kiasili zimewekwa kwenye vibakuli vidogovidogo, tayari kwa wagonjwa mbalimbali, hasa wale wanaoishi pembezoni mwa miji ambako hakupatikani huduma za afya.

Mimea mbalimbali imepandwa kwenye bustani ya nyumbani ,yakiwemo maua yenye rangi na mvuto mzuri, ambayo yote hutumika kutengeneza dawa mbalimbali za kiasili, kwa ajili ya kuponya magonjwa mbalimbali hasa kwa watoto.

Zao la biashara aina ya vitunguu swaumu, ambavyo pia vinatumika kutengenezea dawa ya asili, ambayo inatumiwa na wagonjwa haswa wale ambao magonjwa yao yameshindikana hospitalini.